Mashabiki wanaume kwa wanawake wameketi ambapo wanashangilia timu tofauti tofauti. Kuna wanaume wawili ambao wamevalia kofia zinazofanana ambazo zimetengenezwa na mikeka. Mwingine amejitandika bendera ya taifa la Kenya.

Wanaume wawili wameketi kwenye upande mmoja wa meza, huku wanawake wameketi kwenye upande mwingine wa meza. Mwanaume mmoja anamwashiria mwanamke mmoja kutumia kwa mkono wake, huku mwanaume mwingine anatazama tarakilishi.

Wachezaji wa timu mbili tofauti wengine wakiwa wamevaa sare za kijani kibichi na wengine wamevaa sare ya rangi ya chungwa. Wapo uwanjani wanacheza. Pale mbali kuna mashabiki ambao wameketi wakiwashangilia na kwa nyimbo na wamebeba mabango ya kuwashangilia.

Mashabiki waliovalia sare za rangi tofauti tofauti, wengine wana rangi nyekundu, wengine wana rangi ya samawati, wamekuja kuwashangilia au kuwashabikia wachezaji wa timu zao tofauti tofauti. Wengine wanaonekana wakiwa wamesimama huku wameinua mikono, wengine wameketi huku wakipiga nduru.

Taka imetupwa kwenye mitaro ya kupitisha maji kandokando ya barabara. Hivyo inamaanisha wakati ambapo kutanyesha hakutakuwa na sehemu ambapo maji itapita na pia taka hizi zitabebwa na kupelekwa kwenye mito hivyo kuchafua mazingira. Vilevile kando ya mitaro hiyo watu wanapita miguuni huku pengine kuna barabara ya gari ambayo magari yanapita. Watu hawa wengine wanaonekana wakiwa wamekanyaga taka hio.

Rais wa hapo zamani anaonekana akiwa amesimama na bwana maraga huku bwana maraga akiwa amevalia mavazi yake ya kikazi. Wanaonekana wakisemezana huku wakijadiliana mambo ambayo yanahusu nchi ya kenya

Wanaume watano wako kwenye mkutano katika ofisi huduma Kenya. Mwanaume mmoja ameketi upande mmoja wa meza huku wengine wanne wakiwa wameketi upande mwingine wa meza . wanaume wawili washekilia makaratasi yenye rangi nyeupe. Huku kuna tarakilishi juu ya meza yenye rangi nyeusi . Mwanaume mmoja amevalia kofia hao wote wengine wanne wajevalia kofia.

Mashabiki uwanjani wanashabikia matimu zao tofauti tofauti. Wengine wameketi huku wengine wamesimama. Mashabiki hao wamevalia sare zinazo onyesha mashabiki hao wanashabikia timu fulani. Wengine wamevaa rangi nyekundu, wengine rangi samawati, wengine nyeupe, pia wameshika mabango ambayo yanawasaidia kuwatia moyo wachezaji wa timu zao.

Mwanamke huyu anawaongelesha watu kutumia kipaza sauti huku akiwa amevalia miwani na amevalia pete kwenye mikono yake yote miwili. Pia kwenye mkono mmoja amevalia saa ya mkononi. Mezani kumetiwa maji kwenye chupa ya kunywa na pia kumetiwa kifaa ama kikombe ambacho atatumia kunywa maji hayo.

Mashabiki wa timu tofauti wanashabikia timu zao, wngine wameinua mikono, wengine wamesimama, wengine wameketi. Kuna wanaume na wanawake, mmoja amevalia kofia ya samawati huku amebeba firimbi, kuna mwanamke ambaye amebeba chupa ya kunywa maji.